Mtu aliye kazini akivaa mavazi ya kujikinga, ana glavu za kijani, barakoa ya uso, mavazi ya kazi ya rangi ya bluu. Anashikilia kifaa kinachotoa moshi au dawa, huenda ni pampu ya kunyunyuzia au kifaa cha kufufukiza.

Chupa ya dawa iliyoandikwa Ibuprofen ambayo ni dawa ya kupunguza maumivu na kuvimba. Chupa hii ina namba ya utambulisho, tarehe na huenda ikihusiana na uzalishaji au muda wa matumizi. Chupa hii ipo juu ya uso ya samawati.

Mchakato wa kupiga kura ambapo mtu mmoja anawekwa alama ya wino usiofutika kwenye kidole cha mkono. Hii ni hatua muhimu inayotumika kudhibitisha kuwa huyo ameshiriki katika zoezi la uchaguzi.

Chupa ya sampuli ya mkojo yenye kifuniko chekundu, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa maabara kwa madhumuni ya kugundua maambukizi.

Mtaalam aliyevaa koti jeupe la maabara a vifaa vya kichwa vya matibabu, akihusika katika shughuli ya kitaalamu inayohusika vifaa vidogo kwenye meza.

Mtu aliyevaa mavazi ya upasuaji ya blue amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Kando yao kuna taa maalum ya upasuaji na vifaa vya tiba vya meno vinavyotumika kwa uchunguzi au matibabu.

Masanduku ya bidhaa mbalimbali za afya ambazo zinaonekana kutumika kwa uboreshaji wa afya ya mwili na akili, kila kisanduku kina jina la bidhaa maalum kama vile neuro protect, inashiria bidhaa inayolenga kulinda afya ya liver .

Chupa ya virutubisho vya Vitamini kutoka kampuni ya Nature's Bounty. Chupa hii ni ya plastiki ya rangi ya kijani kibichi na ina eneo ya maandishi yenye rangi ya kijani, nyeupe na ya dhahabu.

Mtu aliyelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amevalia nguo ya green anaonekana kuwa amefunua mdomo wake. Madaktari wawili, mmoja upande wa kulia mwingine upande wa kushoto wanashughulikia meno yake. Hao madaktari wanaonekana kuwa wamevaa barakoa na glavu mikononi mwao.

Mama aliyevalia mavazi ya hospitali hakuwa amelala kitandani hospitalini. Amekumbatia mtoto, amevalishwa kupia, na akafunikwa na blanketi ya hospitali. Pembeni kuna vifaa vya matibabu.

Mtu huyu amevaa sare za hospitali za rangi ya buluu akiwa amebeba mtoto mchanga mkononi mwake, mtu huyu amevaa glavu za upasuaji ikiashiria kuwa hii inaeza kuwa sehemu ya huduma za uzazi au ya afya za wake.